Kikundi cha watu kumi na moja kimesimama uwanjani wakiwa wamevalia tracksuit nyeusi zenye rangi za bendera ya kenya na miundo mbinu ya duara tatu nyeupe. Baadhi ya wanaoshika magomba wakionekana kuwa timu ya mpira kwa watu waliotaka viungo.

Mafaili na glasi buku limepangwa juu ya uso mweupe likiwa na rangi mbalimbali kama bulu, kijani, nyeusi, nyeupe na nyekundu, baadhi ya mafaili yana shimo na kamba za kufunga.

Mwanariadha mwenye ulemavu wa kuona anakimbia pamoja na muongozi wake katika mbio za mita elfu tano T 11 wamevalia mashindano ya michezo na wanashiriki mashindano ya para athletics .

Kundi la wanamichezo, waliovaa glove na mavazi ya michezo wamesimama ndani ya ukumbi wa ndondi. Baadhi wakiwa wameketi kwenye viti vya magurudumu. Vifaa vya mazoezi kama mfuko wa kupiga ndondi vipi nyuma yao.

Mwanariadha aliyevalia sare ya Kenya yenye jina Kimani anasherekea na kuinua mkono, akiwa na mwenzake aliyevaa fulana ya njano yenye maandishi guide .

Rafu zenye nafasi za kuhifadhi mafaili zimetengwa kwa nambari kumi na sita na ishirini na saba kila nafasi ikiwa na mafaili ya rangi tofauti kama njano, buluu, pinki na kijani.

Wanariadha wawili wamesimama wakiwa na bendera za Kenya mgongoni. Wamevaa mavazi ya mchezo yenye maandishi ya Kenya. Mmoja wao Nancy mshiriki wa mbio wa mita elfu moja mia tano.

Watu wawili waliovaa mavazi ya michezo wanashikana mikono wakishiriki katika tukio la uwanjani. Wengine wameketi kwenye viti vya plastiki wakifuatilia kinachoendelea. Eneo linaonekana kuwa kijani na lina vifaa kama chupa, maji.

Mwanariadha aliyevaa jezi nyekundu lenye maandishi Kenya na Kimani anakimbia pamoja na wenzake waliovaa vest ya zambarau yenye neno guide na nambari 67 .

Wanariadha wa kukimbia kwenye kiti kiti cha magurudumu maalum ako tayari kuanza mbio katika uwanja wa kukimbia, yenye mistari meupe na uwanja ni nyekundu. Ni usiku na taa za uwanja zimemulika eneo yote.

Rula ndefu yenye vipimo vya centimeter na inch imewekwa juu ya uso wa meza ikiwa na kitelezi cha mbao linalosongezwa. Imeandikwa salma na ina alama hadi centimeter mia moja.

Darasa limepambwa na jedwali la alphabeti kwa herufi kubwa na ndogo kwa mahandishi ya mkono pamoja na orodha ya siku za wiki zenye rangi tofauti tofauti. Ubao mweupe una mahandishi ya mazoezi ya herufi kk na maneno pia.

Tarakilishi ama skrini mbili za Dell zenye vifuti na panya mouse kila moja ikiwa na alama ya NC8 na NC7, pembeni kuna vitabu vya masomo pia.

Darasani kuna viti na meza za mbao zilizopangwa kwa safu. Baadhi zikiwa na vitabu na karatasi juu yake. Pazia za waridi zipo madirishani na kuta zimepambwa na mapambo ya elimu.

Vitabu ya rangi ya pinki limepangwa kwenye rafu, kitabu cha juu kikiwa na kichwa Ayubu Mashakani, kilichoandikwa na John Habwe. Jalada lina mchoro wa watu wakifanya shughuli kijijini na nembo ya read in kiswahili.

Chumba lililo na ubao mweupe iliyoandikwa na maka ya samawati. Chini kuna mop na kuna ndoo kando. Mlango inaonekana nusu nayo kwa ubao unaweza kuona reflection ya tarakilishi mingi.

Mlango la mbao nyekundu ilio na maandishi teacher Agnes, ili anakaribisha watu kwenye grade one c na inaonekana kuna kuna kachuma hapo juu ya grade one c na imewekwa kwenye karatasi nyeupe.

Kitabu cha nyota ya kiswahili. Kitabu cha mwanafunzi gredi ya pili. Kunao farasi mbili, inayo imepandwa na wanaume wawili. Mmoja amevalia nyekundu na Yellow , mwengine amevalia green kwenye trouser ya grey .

Ukuta wa jengo umechorwa wanyama kama twiga, simba, punda milia na tembo na mlango mwekundu uko katikati hapo. Bustani safi yenye nyasi na ua imetunzwa mbele ya jengo hilo.

Kuna meza ndefu nyeupe yenye vifaa vya kompyuta vinne, kila moja na kibodi cha kipanya. Vikiwa mbele ya viti vya plastiki. Ukuta wa nyuma ni wa kijani na kuna dirisha lenye pazia upande wa kushoto. Eneo hii linaonekana.

Waendesha baiskeli wawili wamevalia mavazi yanayofanana yenye maandishi Kenya kwenye kaptula zao. Wakiwa na kofia na glavu nyekundu. Wanaendesha baiskeli ya moja ya rangi nyekundu lenye chapa dolan.

Jengo la ghorofa moja lenye baa la bati limechorwa mahandishi na michoro ya elimu kwenye ukuta zake majina ya madarasa na mifumo ya serikali yameandikwa pamoja na alama za taifa.

Educational message ya waste management kwa mashule na neighbourhoods zimeekwa hapo. Inaongea vile waste inatoka wapi, waste ni aina gani na waste management practices zenye watu wanafaa kufuata.

Makaratasi ya wanafunzi vile waliperform kwenye mtihani wao zimeandikwa kwenye ubao wa great progress iliyopambwa na maua ya samawati. Kuna green na kuna emoji ya smile imefunikwa hapo.

Darasa la kompyuta kuna kompyuta kama saba hapo ,inakaa ni kama darasa la kompyuta kuna meza za wanafunzi nazo zimeshikanishwa na viti , curtain imefunguliwa, wanafunzi hawajakaa bado.

Picha tatu moja lori , ingine gari ya moshi lingine baiskeli imewekwa hapo kwenye page 79. Baiskeli imebeba mizigo, gari la moshi linapita kwenye reli na lori limebeba mchanga.

Tarakilishi nne yako juu ya meza naye kuna keyboard nne pia. Zimepangwa kando kwa kando vizuri naye kuna viti vya plastic nne vimepangwa kando ya kompyuta hapo juu ya meza nyeupe. Dirisha yaonekana kuwa na rib .

Samson Ojuka, mkenya aliyezaliwa 1996 anacheza sports za para-athletics za one hundred metres, two hundred metres, long jump na disability yake ni Erbs Palsy .

Mtihani la CRE la mwanafunzi limewekwa juu ya meza. Mwanamke amepiga sahihi kwa moja, mbili .Ameambiwa achore jua, lingine amechora Holy Bible . Amemarkiwa mbili kwa mbili ambayo amepata.